Shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mirija ya plastiki, imewekwa kwenye mistari ya mimea ya michanga, inayoota. Mfumo huu hutumika kutoa maji ,moja kwa moja kwenye mizizi wa mmea ,hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji.

Shamba lenye umwagiliaji wa maji kwa mtindo wa mifereji. Maji yameelekezwa kwenye mifereji iliyo katikati ya mistari ya mimea iliyopandwa au itakayopandwa. Maji huenea kwenye udongo kwa njia ya mvuto na kunyonya mzizi ya mmea.